Wafanyakazi wa kike wawili na wa kiume wawili wa kampuni ya kuhifadhia fedha aina "Absa", wakiwa wamesimama mbele ya mabango makubwa yenye rangi nyekundu, huku wameshika vipeperushi viwili mikononi mwao.

Tangazo la benki aina ya "Absa" likiwa na mwanadada mwenye tabasamu pana aliyeweka kichwa chake juu ya toroli lililobeba matunda na mahtaji ya nyumbani, pembezoni kukiwa na kadi za "Absa" zinazoshawishi wateja wake kufanya manunuzi ya vitu vya nyumbani ili kusevu pesa.

Mteja mmoja akiwasilisha fedha zake mbele ya mhudumu, ndani ya ofisi maalum inayotoa huduma yakushugulika na huhifadhi wa fedha.

Wafanyakazi wengi wakike na kiume wenye rika tofauti, wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa lenya rangi ya kijani na nyeupe, wakiwa ndani ya ofisi maalumu inayotoa huduma ya kuhifadhi na kutoa pesa.

Mwanadada mmoja aliyevalia viatu aina ya raba nyeupe, suruali ya jinzi, shati nyeupe na mkoba mdogo mkononi, akiwa amesimama mbele ya mashine maalumu ya kuhifadhia pesa.

Vinywaji vingi nyenye vilevi vikiwa vimepangwa kwenye makabati yaliyowazi ndani ya eneo maalumu linalotoa huduma ya kuuza vinywaji na vilevi, huku viti virefu vyenye rangi nyekundu vikiwa vimewekwa mbele ya eneo hilo.

Wanawake wanne wakiwa ndani ya eneo la starehe na wanauza vinywaji vingi vya kilevi huku mmoja akiwa ameshika kamera na kuwapiga picha wenzie, mwengine akiwa ameshika simu yake na kupiga picha na mmoja akiwa amesimama mbele akiongea.

Ofisi maalumu ya kuuzia magari ikiwa imehifadhi magari manne nje. Magari hayo yenye uwezo wa kuchukua watu wengi ndani yake, huku wanamume wawili wuzaji wakisubiria wateja.

Kampuni inayoshughulika na uuzaji wa magari aina ya "HYUNDAI", ikiwa imehifadhi magari yake mawili kwenye eneo maalumu la maegesho, ikisubiri kwa ajili ya wanunuzi wa magari hayo.

Kampuni inayotoa huduma ya usambazaji na uuzaji wa magari aina ya 'Hyundai', ikiwa imehifadhi magari yake mengi ndani ya jengo maalumu ya maegesho ya magari.

Kampuni inayotoa huduma ya kuagiza na kuuza magari, ikiwa imehifadhi magari yake kwenye eneo maalumu la maegesho, huku gari moja likiwa linapokea huduma maalumu.

Kampuni ya magari aina ya "YUNDAI" ikiwa imehifadhi magari yake kwenye eneo maalumu la maegesho, huku mtu mmoja akiwa amekaa kwenye kiti mbele yake kukiwa na meza iliyobeba chupa ya maji ndogo na magazeti mawili.

Mwanamke mmoja akiwa mbele ya duka maalumu la kuuzia maziwa, huku mkono wake wa kushoto ukiwa unatoa pesa kwa mhudumu; na mhudumu akiwa anampatia maziwa yaliyo ndani ya chupa.

Mfanyabishara mmoja wa kiume aliyeshika kifaa maalumu kwa ajili ya kuwekea maziwa, huku akizungukwa na machupa mbalimbali yenye rangi ya waridi na nyeupe ya kuhifadhia maziwa hayo.

Mtu mmoja aliyevalia suruali nyeusi na shati la rangi ya samawati, akiwa mbele ya mashine maalumu ya kuhifadhia maziwa ndani ya duka linalouza na kutoa huduma ya bidhaa hizo.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa eneo la dirisha kwa ajili ya kusubiri huduma ya maziwa, huku duka hilo likiwa limepambwa kwa maputo yenye rangi nyeupe na samawati.

Mwanadada mfanyabiashara aliyevalia mavazi ya miupe akiwa kwa ndani ya duka lilio nakishiwa kwa michoro mizuri ya ng'ombe na maziwa akiuza bidhaa kama vile: mayai, mikate, asali, biskuti pamoja na maziwa.

Mwanamama akiwa mbele ya jokofu la kuhifadhia maziwa ya halisi ng'ombe, mkono wake wa kuume unabofya mashine ya kupimia maziwa, huku macho yake yakitazama kwa makini kidumu kilichopo mbele ya bomba la kupitishia maziwa hayo.

Mashine ndogo na jokofu la kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, likiwa ndani ya duka dogo lililopangwa kwa sakafu ya vigae, huku pembezoni kukiwa na kabati lililowazi, lililohifadhi unga wa aina tofautitofauti.

Mashine moja ya kuhifadhia maziwa yaliyochemshwa ikiwa ndani ya duka maalumu linalotoa bidhaa za maziwa iliyochorwa picha za ng'ombe na maziwa, huku maandishi yake yakiandikwa kwa rangi nyeupe.

Duka dogo linalouza vinywaji aina ya maziwa, chai, na mtindi; likiwa limenakishiwa vizuri kwa michoro ya ng'ombe; huku maandishi yake yakiandikwa kwa rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na samawati.

Duka kubwa linaloitwa "Tam", linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, likiwa limechorwa michoro mbalimbali ya watoto na mnyama aina ya ng'ombe, ili kuonyesha bidhaa inayouzwa ndani ya duka hilo.

Mashine na jokofu maalum la kuhifadhia maziwa, likiwa ndani ya duka dogo lililotandika zulia lenye vyumba vyumba lenye rangi nyeusi kwa nyeupe, Huku pembeni kukiwa na ndoo ndogo yenye maji ndani yake.

Mwanamama mmoja anaingia ndani ya duka la Kieni, linalotoa huduma ya kuuza bidhaa aina ya maziwa, huku watu wengine wakiwa ndani yake wakiendelea kupata huduma hiyo.

Mashine moja inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa, ikiwa ndani ya duka maalumu linalotoa huduma ya bidhaa hiyo, huku mtu mmoja mwanamume akiwa amesimama pembezoni mwa mashine hiyo.

Mashine kubwa yenye rangi ya samawati, nyeupe na kijani iliyosheheni michoro ya maziwa, mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa maziwa halisi ya ng'ombe iliyo ndani ya duka lililopambwa kwa vigae safi sakafuni na ukuta wa samawati ikizungukwa na mitungi tofauti kwa ajili ya uhifadhi wa maziwa.

Mwanadada mmoja mfanyabiashara akiwa amesimama ndani ya duka, huku mkononi mwake akiendelea na shughuli za upimaji wa maziwa. Mbele yake kukiwa na madirisha yaliyowazi yenye rangi ya samawati.

Mashine maalumu ya kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe yanayotoka 'Kalali Machame', ikiwa ndani ya duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza bidhaa hiyo.

Mashine kubwa ya kuhifadhia maziwa iliyopo ndani ya duka dogo lililo na milango wazi, huku kisturi kidogo chenye rangi ya kijani kikiwa mbele yake.

Mashine ya kuhifadhiwa maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka lililonakishiwa kwa sakafu ya vigae. Upande wake wa kushoto kukiwa na ubao uliochorwa bidhaa mbalimbali, ambazo zinapatikana ndani ya duka hilo.

Mashine moja ya kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe ikiwa na mashine nyingine ya kuhifadhia maji safi, ndani ya duka linalotoa huduma ya bidhaa za maziwa.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa aina ya maziwa, wamesimama mbele ya mashine kubwa inayotumika kuhifadhia maziwa hayo.

Duka linalouza bidhaa aina ya maziwa, likiwa limeachilia milango yake wazi, huku mashine moja ya kuhifadhia maziwa ikiwemo kwa ndani, na bango moja dogo likiwa limekaa kwa nje.

Duka kubwa la maujuzi linalotoa huduma ya kuuza bidhaa aina ya maziwa, likiwa limehifadhi jokofu na mashine maalumu kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa hiyo.

Mashine na jokofu maalumu la kuhifadhia maziwa likiwa ndani ya duka, lililozungukwa kwa makabati yaliyojaa vinywaji aina ya soda, juisi, na biskuti mbalimbali.

Duka kubwa la "Nyala milk" linalojihusisha na kutoa huduma ya bidhaa za maziwa, likiwa limeacha madirisha yake wazi kwa ajili ya kuruhusu wateja kufanya ununuzi wa bidhaa hiyo.

Duka maalumu la kuuzia maziwa mtindi na halisi ya ng’ombe, lililosakafiwa kwa sakafu safi ya vigae lenye makabati na mashine za kuhifadhia maziwa zilizochorwa kwa michoro ya ng’ombe, mtoto na glasi zenye maandishi meupe na ya njano.

Watu wamesimama mbele ya mashine maalumu ya kuhifadhia maziwa, huku mwanadada mmoja akiwa mbele yao kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Pembezoni kukiwa na maduka mawili ya kufanya shughuli ya kutoa pesa mtandaoni.

Jokofu moja la kuhifazia maziwa likiwa ndani ya duka maalumu linalotoa bidhaa hiyo, huku pembezoni kukiwa na makabati yaliyowazi yaliyo sheheni unga vikombe na mabakuli.

Vijana wawili wa rika tofauti wakiwa wamesimama mbele ya duka linalouza maziwa halisi ya ng'ombe, mmoja akiwa ameshika kikombe na mwingine akisubiri kupatiwa huduma hiyo.

Mfanyabiashara mmoja mwanaume akiwa amesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku duka hilo likiwa limesheheni majokofu yanayotunza bidhaa hizo.

Mtoto mdogo wa kike aliyeshika glasi ya maziwa akiwa amechorwa juu ya mashine inayotumika kuhifadhia maziwa ya moto, iliyowekwa mbele ya duka linalotumika kuuza bidhaa hiyo.

Jokofu maalumu la kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, lenye rangi ya sumawati, lenye maandishi meusi na nyekundu, liliopambwa kwa michoro ya ng'ombe na maziwa, likiwa ndani ya duka dogo lenye sakafu ya vigae.

Duka kubwa linalouza samani liliojenga kuta zake za mbele kwa vioo, liliosheheni bidhaa nyingi za samani ikiwemo; viti ,vitanda, meza na makabati makubwa yakuhifadhia vitu mbalimbali.

Duka kubwa linalotengeneza na kuuza samani likiwa limesheheni samani za aina tofautitofauti kama vile viti aina ya masofa, meza za mbao, taa za mezani na ukutani pamoja na mazulia.

Vitanda vingi vinavyotumika kubeba magodoro mawili kwa wakati mmoja, vikiwa vimepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa nje ya ofisi inayouza samani.

Duka kubwa linalotoa huduma ya kuuza samani, likiwa limesheheni bidhaa kama vile: viti aina ya sofa, viti vya kulia chakula, meza kubwa kwa ndogo pamoja na vitanda mbalimbali.

Viti vitatu aina ya sofa vikiwa vimepangwa, ndani ya eneo maalum ya kuuzia samani. Huku meza tatu zikiwa zimepangwa katikati yao zikisubiri kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za samani lililosheheni samani mbalimbali kama vile viti aina ya masofa, viti vya kulia chakula pamoja na meza.

Vijana wawili wakiume wakiendelea na shughuli za kuranda mbao wakiwa kwenye ofisi yao, iliyowazi yakutengenezea samani huku wakizungukwa na makabati tofauti tofauti waliotengeneza ndani ya ofisi hio.

Kitanda kizuri cha mbao kilicho nakshiwa kwa rangi ya kahawia, kikiwa kimepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, huku nyuma yake kukiwa na toroli la chuma.

Duka kubwa linalotengeneza na kuuza bidhaa za samani, likiwa limesheheni bidhaa hizo aina ya viti, makabati, meza na mazulia ya kutandika sakafuni.

Kiti kizuri cha mbao kilicho nakshiwa kwa rangi ya kahawia, kikiwa kimebeba mito miwili yenye rangi ya maziwa, ikiwa ndani ya duka maalumu la kuuzia samani.

Duka kubwa la wauzaji na wasambazaji wa samani, likiwa limesheheni samani nyingi kama vile: makochi aina ya masofa, viti vya ofisini, viti vya kulia chakula pamoja na vitanda vya aina tofautitofauti.

Wauzaji na watengenezaji wa bidhaa za thamani wakiwa wamekitengeneza kitanda kizuri na kukinakshi kwa mbao safi. Wamekiweka kitanda hicho tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Wauzaji na watengenezaji wa samani wakiendelea na shughuli za kuhakikisha samani hizo zimekamilika vizuri, huku viti sita vya kulia chakula vikiwa vimewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la kuuzia samani likiwa limepangiliwa viti vyenye rangi ya maziwa, viti vyenye rangi ya kahawia, viti vyenye rangi ya kijivu, meza mbalimbali pamoja na vitanda vya aina tofautitofauti.

Kiti aina ya sofa kikiwa kimewekwa mbele ya duka linalojihusisha na shughuli za kuuza na kutengeneza bidhaa za samani, huku mbele yake kukiwa na kimeza kidogo cha aina ya sofa.

Meza tatu za aina ya mbao, zikiwa zimechongwa na kunakishiwa vizuri. Zimewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Huku moja ikiwa kubwa na mbili zikiwa ndogo.

Duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza samani, likiwa limesheheni bidhaa kama vile: viti aina ya masofa, meza, mazulia na makabati mbalimbali.

Mabinti watatu na mwanamume mmoja wakiwa ndani ya ofisi maalumu ya kutengenezea samani, huku binti mmoja akiendelea na shughuli za kuranda mbao na kijana wakiume akitengeneza samani hizo.

Vitanda vingi vya chuma na mbao vikiwa vimechongwa na kunakishiwa kwa ustadi mzuri, vikiwa vimepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mablimbali.

Duka zuri la kisasa lililojaa samani mbalimbali ndani yake, kama vile; viti aina ya masofa, vitanda mbalimbali, pamoja na picha ukutani mwake.

Viti vya kukalia nyumbani aina ya sofa, vikiwa vimepangwa nje, huku viti vingine vya kulia chakula pamoja na meza vikiwa vimepangwa nyuma yake, ndani ya eneo maalumu la kuuzia samani.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama Kwenye eneo maalumu la mapokezi ya wageni hotelini huku viti vitatu aina ya masofa vikiwa pembeni yake na meza mbili ya kupokea na kupumzikia wageni.

Eneo la mapokezi ya kuingilia hotelini, likiwa limezungukwa kwa kabati moja kubwa, huku pembezoni kukiwa na meza na kiti cha kusubiri wageni.

Soko maalumu linalouza vifaa vya chuma na bati kama vile: majiko ya chuma, majiko ya udongo, makarai, masufuria, masanduku makubwa pamoja na vitu mbalimbali vya chuma.

Mfanyabiashara mmoja wa soko akiwa amesimama mbele ya meza iliyotandaza viatu vingi, huku pembeni yake kukiwa na magauni ya kike ya aina mbalimbali, na nyuma yake amezungukwa na viatu vingi vya ngozi.

Soko kubwa la mji, likiwa limesheheni matunda mbalimbali kama vile: matikiti, maepo, machungwa, mapapai, mananasi na ndizi, huku wafanyabiashara wake wakiwa wametulia kusubiri wateja.

Soko kubwa lililofurika wafanyabiashara na na wanunuzi mbalimbali, huku mazao kama vile: matunda aina ya machungwa, bamia, vitunguu vikiwa vimesheheni ndani ya soko hilo.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama pembezoni mwa meza ndani ya soko maalumu lililosheheni vitu mbalimbali vya kitamaduni kama vile urembo, mitungi na vitu vingine.

Soko kubwa la mji lililosheheni vyakula aina ya mihogo, ndizi, matunda na bidhaa nyingine za nyumbani. Wafanyabiashara wa kike na wa kiume, wakiendelea kutoa huduma kwa wanunuzi na wateja wao wa kila siku.

Mwanamume mmoja mfanyabiashara ndani ya genge, akiwa ameshika vitunguu mkononi, huku akiendelea kuvipanga vingine ndani ya visado na ndo zenye ujazo tofautitofauti.

Watu wanne na watoto wawili wa rika tofauti, wakiwa wamesimama mbele ya soko linalouza matunda kamavile matikiti, ndizi, maepo, machungwa na mengineyo.

Wafanyabiashara wawili wa kike wakiwa ndani ya soko, wamezungukwa na mazao aina ya karoti, vitunguu pamoja na ndizi.

Soko kubwa la mji likiwa limesheheni vyakula na mboga mbalimbali kama vitunguu, viazi, hoho, karoti, matango, Huku wafanya biashara wake wakiendelea kutoa huduma kwa wanunuzi ndani soko hilo.

Mtu mmoja anaefanya shughuli zake kwa kutumia kompyuta ya mpakato, akiwa ndani ya soko kubwa ambalo linalojihusisha na uuzaji wa taa mbalimbali za nyumbani.

Wanawake wawili wafanyabiashara wakiwa ndani ya soko wakiendelea na shughuli za upangaji na uuzaji wa bidhaa zao, huku mazao aina ya vitunguu, karoti na matunda mbalimbali yanaonekana kusheheni ndani ya soko hilo.

Soko wazi la mji lililosheheni matunda na mbogamboga aina ya nyanya, vitunguu, viazi, kabichi, matikiti, huku wafanyabiashara wake wengi wakiwa ni wanawake, waliotulia kusubiri wateja, wakati wengine wakipanga mboga hizo kwa ustadi ndani ya mabakuli ya plastiki.

Mwanadada mmoja akitabasamu, aliyevalia gauni nzuri yenye rangi ya samawati, akiwa amekaa juu ya kiti chenye rangi ya samawati, ndani ya ofisi inayoshughulika na kutoa mikopo, huku akiendelea na shughuli kupitia kompyuta iliyoko juu ya meza.

Makao makuu ya kampuni inayoshughulikia na utoaji wa mikopo yenye jina la 'platinum credit limited', ikiwa imechora michoro inayoonesha namna gani ya kuweza kupata mkopo kupitia kampuni hiyo.

Mkono wa mwanamke mmoja uliopakwa rangi nyekundu kwenye kucha, ukiwa umeshika mashine maalumu ya kutolea pesa, mkono mwingine wa mwanamke ukiwa pembezoni, uliopakwa kwa rangi nyekundu kwenye kucha ukiwa umeshika kadi maalumu ya kutolea pesa.

Jengo kubwa la sakafu nyingi aina ya ghorofa lenye rangi nyeupe, likiwa katika hatua za mwisho za ujengwaji, huku nguzo nyingi za chuma zikiwa zimeegeshwa mbele yake.

Tangazo la kuuza nyumba inayoweza kutumika kwa mahaitaji ya biashara, lililochorwa kwa rangi nyekundu na nyeusi. Likiwa limebandikwa mbele ya geti kubwa jeupe lililojaa nyaya za umeme, huku ndani yake kukiwa na jengo kubwa la ghorofa.

Duka kubwa la kisasa linalotoa huduma ya kuuza bidhaa aina ya nguo, ikiwa zimepangilia nguo zake na kuning’ing’iniza juu ya makabati ya nguzo za chuma.

Duka la kisasa linalouza bidhaa aina ya nguo, likiwa limesheheni nguo kama suti, suruali, na mashati na kuzitundika kwa ustadi kwenye makabati yaliyowazi.

Duka la kisasa la kuuzia bidhaa mbalimbali, likiwa limesheheni bidhaa kama vile mabegi na viatu, huku wateja wengi wakiendelea kufanya manunuzi ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kuuza nguo za kiume, likiwa limesheheni nguo nyingi aina ya mashati na suruali zilizohifadhiwa na kutundikwa vizuri kwenye makabati makubwa meupe ya mbao yaliyo wazi.

Duka la kisasa linalotoa huduma ya kuuza nguo, likiwa limesheheni nguo nyingi za watoto zilizopangwa na kuning'inizwa ndani ya makabati mazuri kwa ustadi.

Duka la kisasa linalotoa huduma ya kuuza bidhaa mbalimbali, likiwa limesheheni nguo zilizopangiliwa na kuning'inizwa kwenye makabati yaliyo wazi. Wanasesere watatu wenye rangi ya waridi, nyeupe, njano na nyeusi, wakiwa wamesimama juu ya kabati.

Duka la kisasa linalouza bidhaa aina ya nguo, likiwa limesheheni nguo za watoto kama vile makoti, mashati pamoja na suruali zilizoninginizwa na kupangwa kwenye makabati ya chuma yaliyowazi.

Duka kubwa la kisasa la "Wool Worth" linalotoa huduma ya kuuza bidhaa aina ya nguo, likiwa limesheheni nguo nyingi zilizopangiliwa kwenye makabati ya nguzo za chuma, huku nguo nyingine wakiwa wamevalishwa wanasesere wenye miili kama ya wanadamu.

Duka la kisasa linlouza bidhaa aina ya nguo liliwa limesheheni nguo kama vile suruali na mashati, zilizohifadhiwa na kuning'inizwa ndani ya makabati maalumu yaliyowazi.

Duka kubwa la kisasa la kuuzia nguo lenye milango mikubwa ya kioo lenye jina la ''wool worths'', linalouza nguo nyingi za wanawake zilizotundikwa kwa ustadi kwenye mabati ya chuma, na nyingine zipo kwenye midoli mbalimbali ya wanawake.

Soko la kisasa lililopo ndani ya jengo maalumu, lililosanifiwa kwa sakafu ya vigae, likiwa limehifadhi vinywaji vingi ndani ya majokofu makubwa yenye milango mikubwa ya vioo.

Soko la kisasa likiwa ndani ya jengo maalum lililopigwa sakafu yake kwa vigae likiwa na wanunuzi wengi wa bidhaa hizo za majumbani kukiwa na makabati tofauti yaliyosheheni vitu mbalimbali vikiwemo viatu vya kike na vyakiume.

Wateja na wauzaji wakiendelea na shughuli za ununuzi na kutoa huduma ndani ya soko la kisasa, lililopangilia bidhaa zake kwenye makabati madogo ya chuma yenye rangi nyekundu.

Mwanadada alievalia suruali na tisheti nyekundu akiwa ndani ya soko la kisasa lililosheheni majokofu makubwa yakuhifgadhia vyakula na vinywaji, mkononi mwake ameshika bidhaa aina ya soseji akiweka ndani ya kikapu cheusi cha plastiki chakubebea bidhaa za sokoni.

Soko la kisasa lililoko ndani ya jengo maalumu, lililosheheni masanduku ya mbao na plastiki, makubwa kwa madogo, yaliyohifadhi matunda na mbogamboga aina ya: nyanya, vitunguu, viazi, karoti, ndizi; huku wateja wakiendelea na shughuli za manunuzi ya maitaji yao.

Soko la kisasa likiwa ndani ya jengo maalumu, lililo sanikiwa kwa sakafu ya vigae safi, huku taa nyingi zikiendelea kuwaka juu ya paa, vyakula vingi vikiwa ndani ya makabati.

Wateja wengi wakiendelea kufanya shughuli za manunuzi ya soko la kisasa, lililoko kwenye jengo kubwa lililosakafiwa kwa sakafu ya vigae na kuihifadhi bidhaa zake nyingi ndani ya vifungashio tofauti tofauti.

Soko la kisasa likiwa ndani ya jengo maalumu lililo sanifiwa kwa sakafu ya vigae safi, likiwa limehifadhi bidhaa zake na vyakula ndani ya vikapu mbalimbali na masanduku ya plastiki kwa mbao.

Mtu mmoja akichagua mkate ndani ya kabati lililosheheni mikate mingi yenye ujazo tofautitofauti, akiwa ndani ya soko la kisasa.

Soko la kisasa likiwa ndani ya jengo maalum lililosheheni matunda kama matikiti mbogamboga za majani pamoja na vinywaji vingi vilivyo hifadhiwa kwenye makabati yaliyo wazi

Mwanadada mmoja akiwa ameshika bidhaa mikononi mwake na kuitazama kwa makini, huku kitoroli kidogo cha chuma, kikiwa mbele yake, akiwa ndani ya soko la kisasa lililo hifadhi bidhaa zake nyingi kwa kutumia makabati yaliyo wazi.

Soko kubwa la kisasa likiwa ndani ya jengo maalumu lililosanifiwa kwa sakafu ya vigae, lililopangilia bidhaa zake nyingi kama dawa za miswaki za aina mbalimbali ndani ya kabati lililo wazi.

Soko la kisasa, lililoko ndani ya jengo maalumu lililosanifiwa kwa sakafu ya vigae, likiwa limehifadhi sabuni mbalimbali za kufulia na kuogea ndani ya makabati yaliyo wazi.